Huu ni mlango yenye maandishi ya form one R . Inaeza kuwa ni darasa au chumba cha wanafunzi wa kidato cha kwanza darasa ya R katika shule ya sekondari ,maandishi haya husaidia kutambua chumba cha wanafunzi kwa uraisi.

Huo ni mtihani wa somo la hisabati, iliofanywa na mwanafunzi wa shule ya msingi. Huyu mtoto anaonekana kuwa, anafaulu sana hili somo, anajua kabisa.

Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni ya shule na eneo hili hapa karibu ni la kuingia gwarideni. Pia kuna mlingoti wa bendera unaoashiria kuwa hapa ni taasisi rasmi kama shule.

Hili ni bodi ndogo iliyoandikwa fire aseembly point ambayo inaonyesha mahali pa makusanyiko wa watu pindi kunapotokea moto au hali ya dharura.

Hii ni karatasi ndogo uliyotayarishwa kwa mukhtasari unaoeleza mambo muhimu ambayo kila familia inapaswa kuwa nayo. Unaweza kujumuisha kama, chakula cha kuitosha, mavazi, nyumba ya kuishi na kadhalika.

Hawa ni vijana wenye hawawezi tembea vizuri, au hawana mguu moja, yani ulemavu. Wanacheza mpira kwa juhudi kubwa unaoonyesha pendo wa huo mpira wa kandanda.

Hapa ni darasa la chuo kikuu naiona viti vya kukalia ambavyo wanafunzi hukaa wakati wa masomo na sehemu linalonyesha kuwa ni sehemu rasmi ya kujifunza ambapo wanafunzi uketi wa kimskiliza mwalimu.

Hapa ni shule ya awali yani nursery au kindergaten ambapo kuna michoro ya wanyama ukutani wa darasani miongoni wao ni tembo na twiga na kadhalika.

Hapa ni mahali pa masomo. Kwenye ukuta kuna majina ya siku saba yaliyoandikwa na kila siku ikiwa na picha yake maalumu. Siku zimepangwa kwa mpangilio mwanzo hadi ya mwisho.

Huyu ni mvulana mdogo ambaye ana ulemavu wa mguu mmoja tu lakini changamoto hiyo anaweza kendesha baiskeli kwa ustadi na ujasili mkubwa.

Hii ni karatasi unaozungumzia kuhusu msituni kwa ujumla, unaosema our forest our future na unaeleza aina mbalimbali ya misitu na umuhimu wake, vitisho vinavyokumba uhifadhi wa misitu.

Hawa ni kundi la mbondia yaani boxers , waliopigwa picha na watu wenye ulemavu wanaotumia viti vya magurudumu, wheelchairs , na picha hii inaonyesha mashikamano na ujumbe kuu wa kila mtu bila kujali hali yake ya mwili.

Hii ni darasa la grade one .Linaonekana kuwa wanafunzi wanasubiri mwalimu wao la somo, na kwenye mlango wa darasani kuna karatasi iliyoandikwa mwalimu Agnes karibu. Ishara kuwa wanamkaribisha kwa furaha na heshima pia.

Hii ni karatasi iliyobandikwa mahali inaonyesha mwelekeo au mahali ulipo ofisi ya shule ya upili. Imeandikwa maandishi pamoja na mshale unaolekeza watu upande wa kwenda ili kufika ofisini.

Hapa ni darasa ya shule. Naiona viti vya kukalia ambavyo wanafunzi hukaa wakati wa masomo, na sehemu linaonyesha kuwa ni sehemu rasmi ya kujifunza ambapo wanafunzi huketi wakimskiliza mwalimu.

Huu ni somo ya shughuli ya mazingira darasa la pili . Wanafunzi hujifunza kuhusu aina ya mazingira, usafi , wanyama na mimea , pia hali ya usalama na kadhalika .

Hiki ni kitabu kinachoitwa Junior English 2 kilichoandikwa na Haydn Richards, ni tolea jipya. Kitabu hiki kinatumiwa katika shule za msingi kufundisha lugha ya kiingereza kwa wanafuzi wa darasa la pili.

Hawa vijana ni ulemavu yaani hawana miguu mbili kamili lakini bado wanacheza mpira kwa juhudi kubwa. Wanaonyesha ujasiri na upendo kubwa kwa mchezo wa kadanda.

Huyu ni kochi wa mchezo wa ngumi yaani boxing anayemsaidia mtu mwenye ulemavu na kumfunza jinsi ya kujikinga na kijilinda ni njia ya kujipa ujasiri, nguvu na kujitegemea kwa kupitia mazoezi ya kimwili.

Na hapa ni darasa la chuo kikuu naiona viti vya kukalia ambavyo wanafunzi hukaa wakati wakusoma. Darasa hili linaonyesha kuwa ni sehemu rasmi ya kujifunza ambapo wanafunzi huketi wakimsikiliza mwalimu wao.

Hapa kuna vitabu vya hadithi kimoja wao ni Ayubu mashakani, pamoja na vingine ambavyo majina yake hayaonekani wazi. Kitabu cha Ayubu kinaeleza kuhusu subira au majiribio aliyopita na huyu Ayubu.

Hii ni shule iliyosafisha sana. Hakuna uchafu yeyote kabisa. Mazingira yake ni kijani na yenye mandhari nzuri yanayovutia na kumfanya mtu atake kukaa munda murefu au kutembelea mara kwa mara.

Hii ni kitabu cha mwanafunzi wa shule ya msingi katika somo la Kisawhili .Inamfundisha matumizi ya hiki na hivi. Hiki ni umoja huku hivi ni wingi sasa inamtunza namna ya kuitumia sentesi wakati unaongelesha mmoja hiki au hivi.

Hapa inaonekana kuwa siku ya utamanduni ya mila na desturi nchini Kenya. Watu hawa wamevaa mavazi ya kitamanduni na kuna mazingira ya sherehe rasmi. Tukio kama hili hua linaadhimisha.

Huyu ni Samson Ojuka. Ni mwanariadha kutoka Kenya aliye zaliwa tarehe thirteen April nineteen ninety six . Anashiriki michezo ya para athletics . Katika mbio za mita mia, na mita mia mbili. Na kuruka mbali kwenye daraja la T kumi na moja. Anaishi na ulemavu wa erbs palsy .

Huyu ni kijana mwenye hana mguu moja lakini bado anacheza mpira kwa juhudi kubwa. Anaonyesha upendo sana kwa mchezo wa kandanda.

Huu ni kitabu cha shule cha msingi ambacho kinafundisha watoto jinsi ya kujitunza kwa usafi wa mwili na ngozi, yaani skin care . Kinaeleza hatua kama kunawa mkono, kuoga mara kwa mara na kadhalika. Kitabu hiki husaidia watoto kuelewa umuhimu wa usafi wa ubinafsi mapema.

Hawa ni vijana wenye wana mguu moja moja lakini bado wanacheza mpira huku wakipewa juhudi kubwa. Wanaonyesha upendo na ujasiri mkubwa kwa mchezo wa kandanda.

Hawa ni timu ya wanawake wa Kenya wanaotumia viti vya magurudumu. Wamevaa sare nyekundu zenye jina la taifa lao huku wakionyesha mshikamano na hali ya kujivunia.

Huu ni kitabu maalumu yaliotengenezwa kwa ajili ya watoto ili wajisomee au kuwasomeshwa na waweze kujifunza kuhusu umuhimu wa afya tabia njema na usalama wao. Kitabu hiki huwasaidia watoto kuelewa mambo muhimu ya kujitunza.

Mazingira haya yanaonekana kuwa ya shule, na eneo ile ni la kuingia gwarideni. Pia kuna mlingoti wa bendera unaoashiria kuwa hapa ni taasisi rasmi kama shule.

Hawa ni wakimbiaji wanaonekana kuwa katika mazoezi ya pamoja kabla ya kushiriki kwenye mashindano rasmi. Wanavaa mavazi maalum ya michezo na wanaonyesha umakini mkubwa katika kila hatua wanachochukua.

Huyu ni Samuel Mushai na guide wake Jean Kipchumba. Alizaliwa tarehe ishirini na sita Desemba nineteen eighty nine nchini Kenya, na waashiria katika mashindano ya michezo ya walemavu yaani para-athletic . Anashindana kwenye mbio za mita five thousand katika kundi la G11 ambalo ni kwa wanariadha wenye ulemavu huko.

Hawa ni vijana wenye wana miguu mmoja mmoja lakini bado wanacheza mpira kwa juhudi kubwa. Wanaonesha ujasiri na upendo kubwa kwa mchezo wa kandanda na licha ya changamoto.

Eneo hili ni darasa ya shule ya sekondari. Kuna viti vya wanafunzi hukalia wakati kunaendelea na masomo na malocker ya kuziekea vitabu.

Huu ni mtihani wa somo la CRE iliyofanywa na mwanafunzi wa shule ya msingi. Mtoto huyu anaonekana kuwa afaulu sana kwa hili somo na anahitaji kuzingatia zaidi ili kufanya vizuri.

Hapa inaonekana kuwa siku ya utamaduni na mila wa desturi hapa Kenya, watu wamevaa mavazi rasmi ya kitamaduni na kuna mazingira ya sherehe rasmi. Tukio kama hilo huwa linaadhimisha utamaduni mbalimbali za jamii ya Kenya.